Mti mkubwa wa mabuyu unaonyesha majani ya kijani chini yake, kuna mizizi minono mikubwa mikubwa ikidhirisha umri mkubwa wa mti huu.